Kundi kubwa la watu wakiwemo wanaume na wanawake Wamesimama kwa utulivu, wakifuatilia somo la elimu ya watu wazima, ishara ya hamu ya kujifunza na kuelekezana mambo mbalimbali.

Kundi la watu wa rika mbalimbali wameketi mezani wakiwa makini, mbele yao kuna daftari na begi. Hali inayoashiria kuwa wapo kwenye sehemu ya elimu ya watu wazima, wakijifunza maarifa muhimu kwa maendeleo yao.

Wanawake waliovaa mavazi ya kitamaduni ya kimasai, wamekaa ndani ya hema kubwa, wakizunguka meza yenye mashine ya kushonea nguo, wakishiriki katika mafunzo ya ufundi stadi yanayolenga kuwawezesha kiuchumi.

Kundi la watu limekusanyika kwenye meza pana yenye kifaa maalumu kinachotumika kwaajili ya mafunzo na elimu ya watu wazima. Mazungumzo na maelezo yanatolewa kwa lengo la kukuza ujuzi na maarifa kwa watu wa rika mbalimbali.

Rafu ndefu zimejaa vitabu mbalimbali vya aina tofauti, vimepangwa kwa uangalifu ili kurahisisha upatikanaji wa maarifa na burudani kwa wateja wanaotembelea eneo hilo, lililoandaliwa kwa ajili ya biashara ya vitabu na usambazaji wa maarifa.

Vifaa vya michezo vya watoto vinavyosaidia ukuaji wa watoto vilivopo kwenye mazingira salama kwaajili ya kujifunzia kwa watoto kwa uweledi na furaha

Jengo zuri lenye mandhari salama yakuvutia limejaa watoto wakitembea kwa furaha wakionyesha mazingira salama kwa ukuaji wa watoto

Juu ya meza ya mbao kimewekwa kitabu kilichopambwa na picha na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha rahisi kikitumika kufundishia watoto wa awali kwa njia rahisi na ya uelewa

Maabara ya shule ya sekondari yenye meza za maabara na mabomba ya maji, yanayotumika kwa mafunzo ya vitendo ikitoa mazingira mazuri ya kujifunzia kwa wanafunzi kwa mafunzo ya vitendo.

Ndani ya chumba maalumu chenye meza pana na viti vya kisayansi, vifaa mbalimbali vya maabara vimepangwa kwa utaratibu, kuonyesha mazingira ya kujifunzia kwa vitendo kwa wanafunzi wa sekondari.

Nyumba zilizopangwa kwa mpangilio maalumu katika eneo la wazi, huku nguo mbalimbali zikiwa zimeanikwa kwenye kamba za kuanikia nje ya nyumba hizo, mazingira haya ni ya kila siku ya wanafunzi walioko bweni.

Vitanda vya chuma, vinavyotumika katika chumba cha kupumuzika, vimeunganishwa kiti na meza kwa muundo imara, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio ndani ya chumba cha kulalia wanafunzi ndani ya shule ya sekondari.

Watu wachache wamekaa katika eneo la wazi kwenye viti na meza, huku mezani kukiwa na vifaa vya kusomea, kama vile vitabu na kompyuta, wakijisomea mafuzno ya elimu ya chuo.

Wanafunzi wakiwa wamevalia sare maalumu zinazofanana, wakiwa ndani ya chumba cha darasa, mbele yao kukiwa na mkufunzi aliyesimama akiwahamasisha na kuwafundisha kwa umakini mkubwa, ili waweze kupata elimu na uelewa kwa kitu ambacho wanaelekezwa.

Watu wa rika tofauti wakiwa wamekusanyika katika darasa wakiwa makini wakimwangalia kiongozi aliye mbele yao anayeelekeza kwa ufasaha, jambo linaloonyesha mchakato wa mafunzo na elimu katika taasisi ya chuo kikuu na vyuo vya teknolojia.

Watu wamekaa katika meza yenye vitabu na vifaa vya kujifunzia, wakifanya mazoezi ya kitaalamu katika mazingira ya chuo kikuu na chuo cha juu. Yakisaidia kukuza ujuzi na maarifa na kuwanufaisha wanafunzi kupata elimu bora.

Watu mbalimbali, wameketi kwenye viti ndani ya chumba maalumu cha masomo, wakisikiliza kwa makini mafundisho au maelekezo yanayotolewa, hali inayoonyesha mazingira rasmi ya elimu ya juu.

Mwanamke amevaa mavazi maalumu ya kazi, ameshika vifaa mbalimbali vya kujifunzia, vinavyomsaidia kupata ujuzi wa kiufundi katika mafunzo ya kitaalamu. Huku akiwa makini na mazingira ya darasa la mafunzo.

Wanaume an wanawake wa rika tofauti wameketi ndani ya chumba maalumu cha mafunzo wakiwa mezani, ambapo kuna daftari na vifaa vingine vya kujifunzia wakihudhuria mafunzo ya ufundi stadi, na elimu ya kiufundi kwa ajili ya kuongeza ujuzi na maarifa ya kazi na viendo.

Watu wamevaa mavazi maalumu ya kujifunzia, wakifanya kazi kwa umakini, huku kiongozi wao akiwa katikati, mezani kuna vifaa maalumu vinavyotumika kwa ajili ya mafunzo ya kiufundi na ujuzi wa kazi mbalimbali za kiufundi.

Wanaume watatu wapo ndani ya chumba maalumu kilichojaa vifaa vya kazi wakijifunza stadi za ufunzi zinazohusiana na stadi za kiugundi na kitaalamu

Mwanaume amekaa kwenye kiti ndani ya chumba cha mafunzo ya ufundi, uso wake ukionyesha umakini, akiwa tayari kufanya mafunzo ya vitendo, yanayohusiana na kazi za kiufundi na stadi za maisha, kwa maendeleo ya kiuchumi.

Wanafunzi wamevaa sare za bluu wameketi wakiwa na vifaa maalumu vya kujifunzia wakifanya mazoezi kwa vitendo wakielekezwa na mkufunzi katika mafunzo ya ufundi na stadi mbalimbali za kiufundi.